Mahali hii inatuonyesha kwamba kuna mboga, kuna watu ambao wanauza mboga hapa kama tomato, avocado, lemon .

Hii duka inauza kitu mingi sana, kama mpira, kuna maji, kuna juice ,soda na mbele yake inang'ara, kuna watu wanakaa mbele.